Watu watatu walio katika mazingira ya clinic ya hospitali, wawili wamevaa barakoa za matibabu na glove nyeupe, mmoja anaonekana kuwa daktari au mtaalamu ameinama akimhudumia mgonjwa ambaye haonekani uso vizuri, nyuma ya watu hawa kuna vifaa za kimatibabu zinazoonyeshana mazingira ya kiafya.

Kituo kidogo kilicho katika jengo ndogo, lililo la rangi ya samawati na nyeupe Mbele yake kuna watu wawili mmoja ameinama akijaza chombo cha maji, mwingine aliyevaa barakoa usoni anangonja kuchota maji.

Daktari na mgonjwa. Daktari ni mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na ana miwani. Inaonekan𝑎 𝑛𝑖 kama anmchunguza mgonjwa. Mgonjwa huyu ni msichana ambaye ameketi na anonekana kuwa na kitambaa cheupe shingoni mwake pia amevaa rinda jeupe.